Upandaji wa mimea kwenye mabomba ni njia la kuonyesha wakulima jinsi ya ukulima mdogo ndani la nyumba bila utatanishi wote wa kuenda kwenye shamba.

Ukulima wa viwanda unapunguza umaskini na uhaba wa chakula, na kuchochea ukuaji wa uchumi, na pia huongeza dhamani na kuongeza mahitaji ya bidhaa za wakulima. Inaleta ajira katika shughuli za nje ya shamba kama vile usindikaji.

Hili ni kuhusu kilimo cha ufugaji. Ngombe hawa wana rangi nyeupe na nyeusi, wana vipuli kwenye mapua yao, Ngombe hawa wanatafuta chakula cha kukula.

Upangilio mwema wa ukulima huu wa mfumo wa umwagiliaji huu, unasaidia mimea kupata maji katika kiwango stahiki hivyo inapunguza mimea kuadhiriwa na ukungu na pia una muda mzuri wa kupangilia.